Mganga anayetibu magonjwa mbalimbali ya kinywa akiwa amevalia mavazi maalumu, huku akimfanyia matibabu mgonjwa ndani ya chumba kinachohusika kutibia magonjwa hayo.

Madaktari bingwa wa kinywa wakimhudumia mgonjwa wa meno aliyelala kitandani, wakiwa wamevalia mavazi maalum katika chumba kilichofungwa vifaa vya matibabu .

Mgonjwa akiwa anapatiwa huduma ya meno, kutoka kwa mganga anayetibu magonjwa ya kinywa, ambaye amevalia mavazi maalumu na kushikilia vifaa vya matibabu hayo.

Waganga ambao ni wataalamu wa magonjwa ya kinywa, wakiwa kwenye mavazi ya kitabibu wakimudumia mgonjwa mwenye matatizo ya kinywa aliyelala kwenye kitanda.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya kinywa akimfanyia matibabu mgonjwa wa meno alliyelala katika kitanda, huku muuguzi akimsaidia mganga huyo kumshikia vifaa vinavyotumika kwa matibabu.

Kundi la wanafunzi wa shule ya msingi, wakiwa wanapanda miche ya miti mbalimbali, huku wakiwa , wanaelekezwa kwa ukaribu na walimu wao, katika eneo lililotunzwa vizuri.

Baadhi ya wagonjwa wakiwa wamekaa na wengine wamesimama katika sehemu ya mapokezi, wakisubiri kuhuduhumiwa kwa kila mmoja na mahitaji yake kaika hospitali hiyo.

Chumba kidogo cha wazi chenye ukuta mfupi na vyuma, kilichopo pembeni mwa jengo la hospitali, kikiwa kimewekewa mitungi maalumu ya gesi inayotumika kwa wagonjwa wasioweza kupumua.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu, akimhidumia mgonjwa huku muuguzi akimpatia dawa aina ya vidonge alivyoweka mkononi, na kwa nyuma kukiwa na mlinzi anayehakikisha usalama wa eneo hilo.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu akiwa amesimama huku amevalia vazi maalum la kumtambulisha katika eneo la hospitali.

Waganga ambao ni wataalamu wakiwa kwenye mavazi ya sare, wakimfanyia upasuaji mgonjwa aliyewekwa kwenye kitanda ndani ya chumba cha upasuaji, kilichofungwa vifaa maalumu vya kutolea tiba.

Mhudumu wa afya akimchoma mtoto mdogo sindano ya kinga, huku mzazi akiwa amemshikilia mtoto huyo, na kwa pembeni yake kukiwa na waandishi wa habari wakipiga picha tukio hilo.

Dawa za miti shamba zinazotibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu, zikiwa zimewekwa kwenye chupa zilizo na ujazo tofautitofauti juu ya meza, huku zikisubiri wateja.

Dawa ya asili ya mitishamba inayo saidia kutibu magonjwa mbalimbali kwa mwanadamu, yenye mchanganyiko wa maji, limao na tangawizi iliyo wekwa ndani ya kikombe cha udongo cheupe ikisubiri kunywewa.

Chupa, kikombe, na bakuli vikiwa na dawa za aina tofauti tofauti za mitishamba, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu, zikiwa zimewekwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa gogo.

Meza maalum nyeusi ikiwa imewekewa chupa za aina mbalimbali zenye dawa za asili, ambazo husaidia kutibu magonjwa tofauti tofauti kwa binadamu.

Sehemu ya meza palipo wekewa dawa za asili, aina ya maua, vidonge zingine zikiwa katika hali ya kimiminika, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Mfanyabiashara akiwa amesimama pembeni mwa meza iliyopangwa chupa zenye dawa za asili zinazosaidia kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu ndani ya soko lenye bidhaa tofauti tofauti.

Moja ya dawa nzuri za asili inayosaidia kutibu matatizo ya uvimbe kwenye mfumo wa uzazi kwa wanawake iitwayo Fibroids natural treatment.

Dawa za miti shamba zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu zikiwa zimewekwa katika vifungashio aina ya chupa huku vikisubiri wateja.

Zao la tunda aina ya papai liloiva vizuri, likiwa limepasuliwa vipande viwili na ndani yake kuna mbegu nyeusi, zinazotumika kiasilia kutibu magonjwa mbalimbali ya tumbo.